Maafisa wa serekali walofavaa sare za kazi wanahudumia wateja kwa kutumia kumputa na vfivaa vya ofisi.

Watu watatu wakiwa wamevaa fulana za rangi nyekundu na kijani za timu za michezo wamesimama pamoja wakiwa na furaha na tabasamu usoni. Wanaonekana kuwa mashabiki, wengine wamevalia rangi usoni na kuvalia mapmbo ya kichwani.